Hii ni sehemu ya nyumba iliyotengwa na kuundiwa kuweko beseni la choo. Kando yake kunaonekana kuna bakuli lililowekwa ambalo kifaa cha kuosha kimewekwa hapo pia kuna tissue . Hii...

Hili ni maandiko ambalo lina maandishi ya kiarabu na mengine yanayoweza kusomeka kama vile MASJID, SHEIKH IBRAHIM OMAR BAGSHEIR. Pia kuna maandishi ambayo ni tarehe 15 october 2010.

Make go tofafauti am ambayo yamekaribiana yameachanishwa na barbara konde ambapo watu wanatumia kupita inaonekana kijana aliyebeba bunda muislamu aliye valia buibui na me engine amevalia dera.

Jaa la takataka ambalo laonekana kutupwa takataka ya kila aina, pia kando yake kuonekana mti mkavu ambao hakuna mmea wowote yanaonekana kuna kiangazi katika ile eneo.

Jumba ambalo ni kanisa la kikristo ambalo kwa jina limeandikwa St.John Karati Central Church 1994 ambalo limejengwa kwa gorofa na limezungukwa na miti kadhaa.

Hapa ni ufuoni wa bahari ambapo kunaonekana maji meupe ambayo yameweza kurudi ndani na yamewacha majani yaliyokuwa yamepebwa. Pia kunaonekana kuna mchanga mweupe wa bahari.

Jumba ambalo waislamu huenda kupiga dua lao. Waonekana wamekaa chini kitako huku wakiwa wamevalia kofia zao za Kiarabu na pia kuna mmoja wao hajavalia kofia.

Kiongozi wa nchi aonekana akisalimia umati wa watu ambao wanao furaha tele kumuona. Pia aonekana akicheka akiwajulia hali wafuasi wake.

Kioo cha upande cha gari ambacho dereva hutumia kuangalia kwa nyuma chaonekana kwa umbali. Mbele yake kuna zinaa tofauti zilizoundwa za kitamaduni ambazo zimewekwa hapo kuuzwa. Pia kuna vingine vya mbao vilivyo hapa karibu.

Inaonekana kuna mwanamke anayeogelea akiwa amevalia glavu ya miguu na pia amevalia barakoa kwenye uso wake. Pia kuna mnyama wa maji anayekaa kobe anaonekana pia yuko kwenye maji na mimea iliyo mea huko.

Msongamano wa majengo makubwa makubwa yaliyo katika eneo hili, majengo haya yana marangi tofauti kama vile meupe, manjano pia kwaonekana kuna miti katikati ya majengo yale.

Jengo lililo onekana limechakaa nje pale kuna ndoo, pia kuna tawa, taa inayoonekana pale nje. Pia nje pale kuna majani ya miti yanayoonekana kuning'inia pale.

Viombo vya maji ambavyo ni feri, imeonekana kuelea juu ya maji ikisafirisha watu kutoka ng'ambo nyingine hadi ile nyingine. Pia kwa umbali kwaonekana mawingu meupe.

Magari aina ya matatu yaonekana yamepambwa kwa majina tofauti, tofauti kama vile World na pia yamepambwa kwa majina tofauti tofauti kama, Who Is The Boss Now. Pia kuna majengo yanayooneka nyuma ya magari na pia kuna pikipiki aina ya tuktuk .

Hili ni posta ambalo laonyeshana uwepo wa kanisa la JCC Women Ministry ambalo latangaza kunayo muungano wa wanawake tangia mwezi wa saba mbaka mwezi wa tisa Agosti 2024 na maandishi mengine.

Hapa ni ufuoni wa bahari ambapo paonekana pamewekwa boti kadhaa ambayo imeundwa kwa mbao. Pia kuna zingine zaonekana zimeharibika. Maji yaonekana yamefika kwenye mwisho kadhaa. Na pia kuna lingine la kifahari.

Wachezaji wa soka ambao wamevaa jazi tafauti kuna waliovalia jazi la green na wengine majezi ya samawati yaliyo na mikalala meupe kwa umbali kwaonekana mashabiki wanaoshabiki mpira huu.

Huu ni ufuo wa bahari ambapo maji yaonekana kwa umbali yamerudi yakaacha uchafu mwingi uliotoka kwenye bahari. Kwa mbali kwa onekana boti lililoelea kwa maji na yakaonekana mwanaume mmoja aliyetulia pale akipunga upepo wa bahari akiokota vitu.

Wanawake wanne waliovalia nguo zinazofanana ambazo zimepangwa na rangi tofauti pia kuna gari jeusi kando yake paonekana mzee aliyevalia shati jekundu na suruari jeusi pia kunaonekana kiti cha kifahari pale kando.

Jengo lililoandikwa "Manda Airport". Watu waonekana wakiingia kwenye jengo lile. Pia jengo hilo limepambwa kwa marangi tofauti kama vile bluu na rangi ya hudhurungi.

Hapa ni ufuoni wa bahari ambapo panaoneka kuna boti lililoandikwa MV Kenya. Pia kuna mchoro wa bapu la Kenya ambalo limepambwa kwa bendera ya Kenya. Kwa umbali kunaonekana kuna boti zingine zilizoekwa kando.

Hapa ni ufuoni mwa bahari ambako kunaonekana kuna maji yanayoingia yenye inaingia kwa sababu ya upepo ulio mwingi. Kunaonekana kuna mwangaza unaomulika yale maji.

Gari aina ya basi inayoonekana iko kwenye kituo cha kuwekewa mafuta ambayo imeandikwa kwa jina kubwa "Cool Nairobi to Nakuru". Pia wanaonekana abiria kadhaa wamekaa pale kuisubiri.

Watu wanaelekea kwenye jumba liliyoandikwa Manda Airport, wakiwa wamebeba begi kuabiri ndege. Pia kuna kibao kilichoandikwa, Karibu Amu Tamu na miti kadhaa iliyopandwa kwenye jumba hilo na kuna tangi la maji.

Beach ambako watu wana jivinjari kwa maji na kuna wauzaji wa bidhaa kama vile switi, soda na vinywaji vingine na pia kuna wengine wanaosafirisha watu kwa boti.

Ufuoni wa bahari ambapo kuna majani yaliyoletwa na maji. Kuna mtu anayeonekana akiokota mawe akiweka kwenye kikapu na pia kuna boti lililoelea kwa maji.